Jengo hili likubwa na refu lina milango na madirisha mengi, kuta zake ni za manjano na hudhurungi na ziko na maandishi mbele yake kuna uwanja mkubwa ulioko na nyasi ya kijani kibichi, anga ni safi na mawingu machache yanaonekana yakiwa na rangi nyeupe.

Walemavu wa miguu wanaotembea kwa usaidizi ya fimbo za kutembelea wanacheza mpira wa kandanda. Wanaonekana wote kuvaa sare zao za mchezo. Wako uwanjani mkubwa wenye mchanga wa hudhurungi.

Bango hili lililowekwa ukutani lina rangi nyekundu, limechorwa saa ya ukutani na juu yake imeandikwa, Zero O'clock, chini ikaandikwa, Half Past. Kwenye upande wa kushoto imeandikwa, Quarter to, na upande huu mwingine maandishi hayajakamilika.

Katika uwanja huu wa mchezo ulio na sakafu nyekundu, wanaume wawili warefu wanakimbia. Chini yao kuna majina yaliyowekwa ambayo ni, Samuel Mushai with his guide Jean Kipchumba.

Karatasi hii nyeupe ina maandishi ya rangi ya kijivu na nyeusi, imechorwa mamba mkubwa na mbele yake kuna nambari ya nne. Chini yake kuna hesabu za kuongeza na zingine za kuondoa.

Majengo haya makubwa mazuri ya samawati na manjano ni ya shule. Mbele yake kuna nyasi nyingi za kijani kibichi. Anga imetulia na ni safi na kuna mawingu machache ya rangi nyeupe.

Juu ya ukuta huu wa rangi hudhurungi, uliotengeneza na mbao kumewekwa chapa zilizoorodhesha majina ya wiki. Imeandikwa, Days of the Week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na mwisho, Saturday.

Ukurasa wa juu wa kitabu hichi wamechora watoto watatu wakiruka kamba wawili wao ni wa jinsia ya kike, mmoja wao amevalia rinda la samawati na mwingine ya zambarao kijana aliye wa jinsia ya kiume amevalia kaptura ya blu na shati ya manjano nyuma yao, kuna miti yenye majani ya kijani kibichi.

Juu ya meza hii nyeupe kuna tarakilishi ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna dirisha kubwa liko na grili za chuma za rangi ya kijani kibichi. Kuna karatasi iliyochorwa twiga ambayo iko karibu na tarakilishi.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevalia suti ya rangi ya samawati na shati nyeupe, ameshika kipasa sauti mkononi akiongelesha halaiki ya watu mbele yake. Nyuma yake kuna bango lililo andikwa, Theme: Conference Empowerment and Engagement .

Ukuta wa jengo hili una maandishi ya, Noah's Ark. Chini yake kumechorwa meli kama ile ya Noah ya Bibilia na pia kumechorwa wanyama tofauti tofauti wakiwemo chui, twiga, ndovu, bata, samaki na wote ni wawili wawili.

Mwanaume mmoja mrefu aliye valia suti ya samawati na shati nyeupe amefunga tai na anaongelea mbele ya kipaza sauti mkononi ameshika karatasi nyeupe nyuma yake kuna bango la manjano.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali, kuna watu wawili, mmoja wao ana ulemavu wa miguu na amekaa kwenye gari la magurudumu. Mikononi amevaa glovu za mchezo wa kupigana. Mbele yake ni mwanaume aliyevalia shati nyekundu aliyesimama.

Jengo hili kubwa lina kuta za rangi nyeupe na samawati. Paa ni la mabati na vigae. Mbele yake kuna nyasi ya kijani kibichi na pia kuna miti mikubwa. Kuna viti vya mbao vimewekwa kwenye milango ya jengo hilo.

Jengo hili kubwa ni la shule na limezingirwa na miti mirefu iliyoko na majani ya kijani kibichi. Mbele yake kuna ukuta wa rangi nyeupe na lango kubwa la chuma la rangi nyeusi. Watu wawili wanaoonekana kutembea kwenye barabara na mmoja amesimama akiongea na simu.

Kundi la watu wa jinsia la kike na kiume, wamevalia nguo za rangi nyekundu wanatembea wengine wao wamekalia gari ya magurudumu inayotumika na watu wenye ulemavu wa miguu. Wengine wamevalia kofia za rangi nyeusi.

Mtu huyu mwenye jinsia ya kiume amevalia shati nyeupe na kaptura ya hudhurungi. Viatu ni za kijani kibichi na anakimbia ndani ya uwanja mkubwa wa michezo. Chini yake kumewekwa jina ambalo ni Samson Ojuka na ni mkenya.

Nje mwa jengo hili pamewekwa madawati. Kuna mtu wa kiume aliyesimama mbele yake. Juu yake kuna nyaya za stima zinazopita na anga ni safi hakuna mawingu.

Uwanjani humu mwa watoto kuchezea kuna bembea aina tofauti tofauti. Zingine zao zimetengenezwa kwa chuma na kuna yenye ni ya kijani kibichi na nyekundu. Mchanga ni wa hudhurungi na kuna nyasi na miti inayomea ya kijani kibichi.

Nyumba hii nzuri ilioko na paa la kutandika la rangi ya nyekundu limezungukwa na bustani yenye nyasi na miti ya kijani kibichi. Katikati yake kuna kinjia kidogo la mawe linaloekea kwenye mlango wa jumba.

Mtu mmoja mwenye ulemavu wa miguu yote mbili amekalia kiti cha mbao ya hudhurungi. Chini yake kuna maelezo yanayomhusu ikiwemo jina lake ambalo ni Asiya Sururu Mohammed na kuwa pia ni mkenya.

Bango hili kubwa leupe limeandikwa, Technical University of Mombasa. Kundi la watu, wa kike na wa kiume wanaingia wakiwa wamebeba mikoba. Kando yake kuna kichaka cha miti mirefu na mifupi ya kijani kibichi.

Kundi la watu wa jinsia ya kike ambao wana ulemavu wa miguu wamekalia kwenye viti za magurudumu, wamevalia mashati ya rangi nyeusi yaliondikwa Kenya.

Kwenye ukuta huu wa hudhurungi wa mbao umeekwa picha zenye majina ya juma. Imeandikwa DAYS OF THE WEEK; Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday .

Tarakilishi mbili zimewekwa juu ya meza nyeupe. Kompyuta hizo zina nembo ya, Dell. Kando ya tarakilishi moja, kuna vitabu vilivyopangwa. Ukuta ulioko nyuma yao, ni wa rangi nyepesi ya kijani kibichi.

Wachezaji wawili wa jinsia ya kiume wenye shida ya miguu wanaotumia magongo ya kutembelea, wanacheza mpira wa kandanda. Mmoja wao amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi na huyo mwengine nyekundu. Nyuma yao kuna ukuta mkubwa uliozungukwa na miti.

Ndani ya ofisi hii, kuna tarakilishi mbili zilizowekwa juu ya meza nyeupe. Kando yake kuna vitambu vilivyopangwa na mbele yake kuna picha zilizo kwa karatasi. Kuta ni wa rangi nyeupe.

Hili lango la chuma la samawati lina shule inayoitwa The Nyali School. Ndani yake kuna gari kubwa la aina ya basi lililoandikwa School bus ambalo lina rangi ya manjano. Kuna mti mkubwa na ina majani ya kijani kibichi.